Katika darasa la watu wazima, washiriki wameketi kwenye viti vya plastiki wakisikiliza kwa makini huku baadhi yao wakiwa na vitabu na madaftari mkononi, hali inayoonyesha juhudi za kujifunza stadi mpya kuboresha maarifa na kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya familia na jamii kwa ujumla.

Watu wazima, wamekusanyika mezani wakichunguza kifaa cha kimekani, labda roboti au mashine ya mafunzo. Mmoja amevalia miwani ya usalama, ikionyesha mafunzo ya vitendo. Mazingira yanaonyesha darasa au warsha, elimu ya watu wazima.

Elimu ya watu wazima hujumuisha mikutano ya kitaaluma na majadiliano ya kimkakati ambapo washiriki hujadiliana kwa kina kuhusu maswala ya kijamii, kiuchumi au kitaaluma wakibadilishana maarifa, kuimarisha ujuzi wa mawasiliano na kujenga uwezo wa kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya jamii.

Darasa la watu wazima lenye wanafunzi wanaojadili mazoezi ya kuhesabu na lugha, ikakisi mazingira ya elimu ya watu wazima hatua muhimu ya kurejesha fursa za kujifunza kukuza, maarifa ya msingi na kuimarisha uwezo wa kijamii na kiuchumi kwa watu waliokosa elimu ya awali na wanaotafuta ujuzi mpya kwa maendeleo binafsi na ya jamii.

Elimu ya watu wazima hukujumuisha mafunzo ya kitaaluma na warsha za ujuzi kwa watu waliopo kazini au waliopitwa na elimu ya awali, ambapo washiriki hujifunza kwa njia ya shirikishi katika mazingira rasmi, wakibadilishana maarifa, kuimarisha uwezo wa kitaaluma, na kujenga misingi ya maendeleo endelevu ya kijamii na kiuchumi.

Darasa la watu wazima lenye washiriki wanaojifunza kwa kusoma na kuandika kwa ushirikiano, ,huakisi mazingira ya elimu ya watu wazima. Hatua muhimu ya kurejesha fursa za maarifa kukuza ujuzi wa msingi na kuimarisha uwezo wa kijamii na kiuchumi kwa watu waliopitwa na elimu ya awali au wanaotafuta muelekeo mpya wa maisha.

Watu wazima wanashiriki kwa makini katika mafunzo ya darasani, kuwakilisha dhana ya elimu ya watu wazima, mchakato wa kujifunza unaolenga kuwajengea maarifa au ujuzi na studi watu waliopitiliza umri wa shule ya msingi, kwa madhumuni ya kuboresha maisha yao, kuongeza fursa za ajira na kuchangia maendeleo ya jamii kupitia ushiriki wa kijamii na kiuchumi.

Eneo la michezo lenye bembea za rangi mbalimbali huakisi mazingira ya malezi ya awali na chekechea, hatua muhimu ya ukuaji wa mtoto inayochochea ujifunzaji wa kijamii, uratibu wa mwili na ujenzi wa ujasiri kupitia michezo ya kuigiza na mwingiliano wa kila siku.

Darasa limepangwa kwa ustadi kila dawati likiwa na kiti chake, tayari kwa wanafunzi wa shule ya msingi kuanza masomo. Ramani kubwa ya dunia na ubao wa maandishi vinaonyesha mazingira ya kujifunza yaliyoandaliwa kwa umakini na nidhamu.

Mwalimu wa kike aliyevalia kitambaa cha bluu cha kufunika kichwa, anaandika maneno kwa lugha ya kiingereza kwenye ubao wa darasa. Mazoezi hata ya kuandika huimarisha uelewa wa wanafunzi wa shule ya msingi, kuhusu viungo vya mwili, lugha ya kiingereza na ustadi wa kuchora.

Rafu ya vitabu na mafaili mbalimbali yenye rangi tofauti ndani ya darasa la shule ya msingi uwakilisha mazingira ya kujifunza ya awali. Mpangilio unaochochea nidhamu kuandaa wanafunzi kwa stadi za msingi kama: kusoma, kuandika na kuhesabu; na hujenga msingi wa maendeleo ya kijamii kiakili na kitaaluma.

Mwalimu wa darasa la kwanza, akifundisha hesabu mbele ya wanafunzi waliovalia sare, kuonyesha sura ya elimu ya msingi. Mchakato huu hujumuisha kujenga ujuzi wa awali wa kusoma, kuandika na hesabu kwa kutumia mbinu shirikishi. Mazingira rafiki ya kujifunzia na usimamizi wa kitaalamu ili kuweka msingi imara wa mafanikio ya baadaye kwa watoto wadogo.

Darasa la msingi lenye wanafunzi waliovalia sare za njano na zambarau, linaonesha mazingira ya kujifunzia yaliyoandaliwa kwa umakini. Mwalimu akiwa mbele ya ubao wa maandishi ya kiingereza na hisabati akiongoza somo kwa njia ya maelezo na kazi za nyumbani, zinazochochea fikra za watoto.

Karatasi ya kazi ya mtoto yenye maswali ya kujumlisha na kutoa kwa kutumia vielelezo vya wanyama, wakiakisi mazingira ya elimu ya msingi hatua ya awali inayojenga msingi wa maarifa ya hesabu kukuza fikra za kimantiki na kuendeleza ufunuzaji wa ubunifu kupitia mbinu rafiki na zenye mvuto kwa watoto.

Kitabu cha watoto chenye michoro ya vitendo vya usafi, kama kuoga, kupiga mswaki na kuvaa nguo safi, huakisi mazingira ya elimu ya msingi, hatua ya awali inayojenga maadili ya kiafya, kukuza uelewa wa tabia njema na kuandaa watoto kwa maisha salama yenye nidhamu na uwezo wa kujitunza katika jamii.

Jengo la shule ya msingi lenye michoro ya wanyama na maandishi ya kielimu ukutani, uhakisi mazingira ya elimu ya msingi, hatua ya awali inayojenga misingi ya kusoma, kuandika, na kuhesabu huku ikikuza ubunifu wa watoto kupitia mbinu shirikishi, mazingira rafiki ya kujifunza, na malezi ya kijamii yanayowaandaa kwa safari ya kitaaluma na maisha ya baadae.

Eneo la shule ya msingi, lililojaa majani na vifaa vya michezo vilivyooza kuakisi mazingira yaliyotelekezwa ya elimu ya awali, hatua ya msingi inayopaswa kujenga msingi ya ujifunzaji, kukuza ubunifu wa mtoto kupitia michezo na kuandaa jamii kwa kizazi chenye maarifa usalama na matumaini ya maendeleo endelevu.

Banho la darasani lenye majina ya siku za juma na vielelezo vya namba kuaksi mazingira ya elimu ya shule ya msingi ya awali inayojenga hukuza uwezo wa kusoma na kutambua alama na kuandaa watoto kwa maisha ya kila siku kupitia ujifunzaji msingi wa lugha na maarifa ya kijamii.

Elimu ya msingi hujengwa katika mazingira salama na rafiki kwa mtoto, ambapo miundombinu iliyopangwa vizuri na mandhari ya kuvutia huchochea: ujifunzaji wa awali, kukuza nidhamu na kuandaa wanafunzi kwa hatua za juu za kielimu na kijamii.

Mwalimu akifundisha hesabu darasani huku akishirikiana na wanafunzi kuakisi mazingira ya elimu ya msingi. Hatua ya awali inayojenga msingi ya maarifa ya kihisabati kukuza ujasiri wa kujieleza, na kuandaa watoto kwa safari ya kielimu yenye fikra chanya na ushirikiano wa kijamii.

Barabara ya shule yenye nguzo, madirisha ya vioo na mlango wa rangi nyekundu huakisi mazingira ya elimu ya msingi ,ngazi ya kwanza ya elimu rasmi inayoweka misingi ya kusoma, kuandika na kuhesabu huku ikichangia wa kijamii ,kihisia na kiakili kwa watoto katika hatua za awali za maisha yao ya kielimu.

Elimu ya msingi hujengwa katika mazingira salama na yenye mpangilio mzuri, ambapo miundombinu ya shule ikiwemo: barabara, mandhari ya kijani na usalama wa wanafunzi; kuchangia katika kukuza nidhamu uwajibikaji na motisha ya kujifunza tangu hatua za awali.

Kwenye mazingira ya shule ya sekondari lenye paa la kijani na kuta za matofali mekundu, sare za wanafunzi zimeanikwa juu ya uzio wa mbele ili zikauke chini ya anga safi la bluu. Hali inayoonesha maisha ya kila siku ya wanafunzi wa sekondari ikijumuisha nidhamu, usafi wa mazingira, na umuhimu wa miundombinu katika kuendeleza elimu ya vijana wa jamii.

Chumba cha bweni chenye vitanda vya ghorofa, meza ya kusomea na mwangaza wa asili huakisi mazingira ya elimu ya sekondari, hatua muhimu ya kujenga nidhamu binafsi kuimarisha ujifunzaji wa pamoja na kuandaa vijana kwa maisha ya kujitegemea kupitia malezi ya kitaaluma na kijamii.

Maabara ya sayansi vyenye viti na meza za kazi, kuakisi mazingira ya elimu ya sekondari, inayowezesha wanafunzi kujifunza kwa vitendo, kuchunguza dhana za kisayansi na kukuza uwelewa nadharia kupitia majaribio, hatua muhimu katika kuandaa kizazi chenye fikra bunifu na uwezo wa kutatua changamoto za maisha kwa mbinu za kitaalamu.

Elimu ya sekondari huimarisha uwezo wa kujitegemea na upatikanaji wa maarifa kupitia matumizi ya maktaba za darasani, ambapo wanafunzi hujifuna kuchagua, kusoma na kutumia vitabu vya rejea ili kukuza uelewa wa kitaaluma na stadi za uchambuzi wa kina.

Maabara ya sayansi yenye meza za kazi zilizo na sinki na mabomba ya maji, huakisi mazingira ya elimu ya sekondari. Hatua muhimu ya kujenga uelewa wa nadharia kwa vitendo, kukuza fikra za uchambuzi, na kuandaa wanafunzi kwa taaluma za kisayansi zinazohitaji ujuzi wa majaribio, uchunguzi na utatuzi wa changamoto kwa njia bunifu.

Darasa la kisasa lenye viti vya bluu, meza za mbao na kompyuta zilizopangwa kwa mpangilio huakisi mazingira ya elimu ya sekondari. Hatua ya kati ya elimu rasmi inayowawezesha wanafunzi kujifunza kwa mbinu shirikishi, kutumia teknolojia katika masomo na kukuza ujuzi wa kiakili unaowaandaa kwa elimu ya juu au fani za kitaaluma.

Eneo la darasa la shule la sekondari lenye wanafunzi waliovalia sare na kujikita katika kazi ya darasani, huakisi nidhamu, umakini wa kitaaluma na umuhimu wa tathmini rasmi katika kuandaa vijana kwa hatua za juu za elimu na maisha ya kazi.

Mwanafunzi anafanya majaribio ya kemia kwa kutumia vifaa vya maabara kuakisi mazingira ya elimu ya sekondari. Hatua muhimu ya kujenga msingi wa maarifa ya kisayansi, kukuza fikra za uchambuzi na kuwandaa vijana kwa elimu ya juu au fani za kitaaluma zinazohitaji uwelewa wa nadharia na vitendo.

Elimu ya sekondari hujenga msingi wa kitaaluma wa maarifa na stadi za maisha ambapo wanafunzi hujifunza kwa nadaharia na vitendo kupitia masomo kama baiolojia ikiwemo majaribio ya kisayansi ili kukuza uelewa wa mazingira, afya na teknolojia kwa ajili ya maendeleo endelevu.

Kwenye darasa la chuo, mhadhiri amesimama mbele ya skrini na projekta akifundisha kozi ya haya diploma ini paliativu medisini. Huku wanafunzi walioketi wakifuatilia kwa makini hali inayoonyesha mazingira ya elimu ya juu yanayolenga kuboresha ujuzi wa kitaalamu katika huduma za afya.

Wanafunzi wameketi darasani kwenye viti vya kijani, wakimsikiliza mhadhiri aliyevaa koti la mistari. Ukuta wa darasa umechorwa rangi ya chungwa na nyeupe, na kila dawati lina daftari na kalamu. Mandhari inaonyesha mazingira ya chuo kikuu au taasisi ya elimu ya juu.

Vyuo vikuu na vya kati, hutoa mafunzo ya kitaalamu na ufundi stadi, ambapo wanafunzi hujifunza kwa vitendo katika mazingira halisi ya kazi, kama vile saluni za ususi, ili kukuza ujuzi, kujiamini na uwezo wa kujiajiri au kuajiriwa katika sekta mbalimbali.

Mwanafunzi akitoa mafunzo ya kompyuta mbele ya darasa, kuakisi mazingira ya vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu, sehemu zinazowezesha upatikanaji wa maarifa ya kisasa, ujuzi wa kiteknolojia na ujenzi wa uwezo wa kitaaluma, unaochangia ushindani wa kitaifa na kimataifa katika nyanja mbalimbali.

Vyuo vikuu na vya kati, huchochea ujifunzaji wa pamoja, ubunifu wa kitaaluma na ujenzi wa mitandao ya maarifa. Ambapo wanafunzi hujadiliana, kushirikiana na kutumia teknolojia kama nyenzo ya kukuza uelewa na kuandaa suluhisho bunifu, kwa changamoto za kijamii na kiuchumi.

Wanafunzi wakifuatilia kwa makini mawasilisho darasani kuakisi mazingira ya vyuo vikuu na taasisi ya elimu za juu, sehemu muhimu za kukuza maarifa ujuzi wa kitaaluma na fikra huru kwa maendeleo ya mtu binafsi na jamii.

Wanafunzi wakijisomea kwa utulivu katika maktaba ya chuo, kuakisi mazingira ya elimu ya juu yanayochoshea tafakuri ya kina, utafiti wa kitaaluma, na maendeleo ya maarifa ya kisayansi kwa maendeleo ya jamii.

Mandhaari ya darasa la chuo, kikuu lenye wanafunzi wanaoshiriki mjadala wa kitaaluma kuhakikisha mazingira ya elimu ya juu hatua inayokuza fikra huru, uelewa wala changamano na uwezo wa kuchangia maarifa katika sekta mbalimbali kupitia mijadala ya kina, na uchambuzi wa dhana za msingi.

Vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu. Hutoa mazingira ya kitaaluma yanayochochea mijadala ya kielimu, utafiti wa kina na ujenzi wa maarifa; ambapo wanafunzi hujifunza kwa njia ya mihadhara, warsha, na mijadala ya kitaaluma; ili kujiandaa na changamoto za kitaifa na kimataifa.

Darasa la chuo kikuu lenye wanafunzi watu wazima, wakishiriki mjadala wa kitaalamu, huakisi mazingira ya elimu ya juu; hatua ya mwisho ya elimu rasmi inayokuza fikra huru, uelewa wa dhana, changamano na uwezo wa kuchangia maarifa katika sekta mbalimbali kupitia uchambuzi wa kina na mijadala ya kitaaluma.

Taswira ya wahitimu wakisherehekea mafanikio yao huakisi upeo wa elimu ya juu, hatua ya mwisho ya safari ya kitaaluma inayojenga maarifa ya kitaaluma, kukuza fikra huru na kuandaa wahitimu kwa mchango wa kijamii, kiuchumi na kiteknolojia katika dunia inayokua kwa kasi.

Vyuo vikuu na vyuo vya kati hujenga mazingira ya ujifunzaji wa hali ya juu ambapo wanafunzi hujifunza kwa njia ya shirikishi kupitia mihadhara, majadiliano ya kitaaluma na matumizi ya teknolojia ili kukuza fikra bunifu ujuzi wa kitaaluma na uwezo wa kutatua changamoto za kisekta kwa ufanisi.

Mwanafunzi alievalia koti la maabara anafanya kazi na kifaa cha kieletronoki kwenye maabara ya cha ufundi, pembeni Kuna taima ya kidigitali , bodi yenye mchoro na vifaa vingine vya majaribio, mazingira haya yanaonyesha mafunzo ya vitendo katika elimu ya ufundi.

Wanafunzi waliovalia makoti ya maabara wanafanya kazi ya kutengeneza vifaa vya kielektroni kuonyesha dhana halisi ya udundi na mafunzo ya ufundi stadi, mazingira ya kivitendo yanayokuza ujuzi wa kiufundi, kuandaa wahitimu kwa soko la ajira na kuchochea ubunifu wa kiteknolojia katika jamii.

Warsha ya mafunzo yenye washiriki waliovalia vifaa vya usalama wakichomelea kwa kutumia kifaa maalum kuakisi mazingira ya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi. Hatua muhimu ya kukuza ujuzi wa vitendo kuimarisha usalama kazini na kuandaa wahitimu kwa ajira za kiufundi, kupitia mbinu za kujifunza kwa kufanya katika mazingira halisi ya kazi.

Mazingira ya karakana yenye wanafunzi wanaojifunza kwa vitendo kuhakisi dhima ya elimu ya ufundi na ya kiufuundi stadi, mfumo unaojenga ujuzi wa moja kwa moja, kukuza uwezo wa kutatua changamoto za kiufundi na kuandaa wahitimu kwa ajira zenye uhitaji wa stadi maalumu katika sekta mbalimbali za uzalishaji.

Elimu ya ufundi na mafunzo ya kitaaluma, huandaa mahitimu kwa kazi za kiwandani na teknolojia, kupitia mafunzo ya vitendo ambapo matumizi ya mashine za kisasa huimarisha uelewa wa udhibiti wa mitambo, usalama kazini, na ufanisi wa uzalishaji katika mazingira ya viwanda vya kisasa.

Wanafunzi wakifanya kazi ya kutenganisha na kurekebisha gari ndani ya karakana ya mafunzo kuakisi dhana ya elimu ya ufundi na stadi za kazi, mfumo wa kujifunza unaolenga kuwapa washiriki ujuzi wa vitendo uwezo wa kutatua changamoto za kiufundi, na maandalizi ya moja kwa moja kwa soko la ajira linalohitaji weledi wa hali ya juu.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi wakijifunza kwa vitendo jinsi ya kuchambua na kutathmini mfumo wa gari, wakitumia zana mbalimbali za kitaalamu kubaini hitilafu zilizojificha, kurekebisha sehemu zilizo haribika na kuhakikisha usalama wa kifaa hicho kabla ya kurudishwa kazini.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi wamekusanyika darasani kwa ajili ya somo la nadharia, wakifuatilia kwa makini maelezo ya mwalimu kuhusu mbinu za kisasa za uchunguzi wa mitambo, huku wakitumia vitendea kazi kuboresha uelewa wao wa kiufundi.

Wanafunzi wakijifunza useremala kwa vitendo ndani ya karakana, huakisi msingi wa elimu ya ufundi na stadi za kazi mfumo unaowezesha washiriki kupata ujuzi wa moja kwa moja kukuza ubunifu wa mikono kujenga uwezo wa kutengeneza bidhaa zenye thamani kwa matumizi ya jamii na soko la ajira.

Wanafunzi wakijifunza kutumia kompyuta katika maabara ya taasisi ya ufundi kuakisi dhana ya elimu ya ufundi na mafunzo ya kiufundi, mfumo unaolenga kuwapa washiriki ujuzi wa kiteknolojia, uwezo wa kutekeleza kazi kwa usahihi na maandalizi ya moja kwa moja, kwa mahitaji ya soko la ajira linalobadilika kwa kasi.

Elimu ya ufundi na mafunzo ya kitaaluma hujikita katika ujifunzaji wa vitendo ambapo wanafunzi kujifunza kutumia vifaa vya kielektroniki katika mazingira halisi ya kazi ili kukuza ujuzi wa kiufundi kuhimiza ubunifu wa kiteknolojia na kuwaandaa kwa mahitaji ya soko la ajira katika sekta ya tehama uhandisi na uzalishaji

Elimu ya ufundi na mafunzo ya kitaaluma hujikita katika ujifunzaji wa vitendo ambapo wanafunzi hujifunza kutumia vifaa vya kisasa kama vile mashine za kudhibiti kasi ya mota ili kukuza ujuzi wa kiufundi, kuhimiza ubunifu wakiteknolojia, na kuandaa wahitimu kwa mahitaji halisi ya soko la ajira katika sekta za viwanda na nishati.